Jengo la Mama Ngina Girls High School limesimama kwa heshima likionyesha jitihada za kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu kwa wasichana. Huu ni mfano wa mikakati ya serikali kuwekeza katika shule za sekondari kuhakikisha upatikanaji wa elimu bora na kuhamasisha wanawake kuwa viongozi wa kesho katika jamii na taifa.

Vitabu vya hadithi vya aina mbalimbali vinapatikana kwa wingi vikihudumia mahitaji ya watoto wa rika tofauti. Kupitia kusoma vitabu hivi wanafunzi wanapokea maarifa na mafunzo muhimu yanayochangia maendeleo yao ya kielimu na kukuza uwezo wa kufikiria kwa ubunifu. Serikali ina jukumu la kuhakikisha upatikanaji wa vitabu bora katika shule zote.

Jumba la shule ya msingi la Miche Bora, bado ipo katika hatua za ujenzi. Ikionyesha ahadi ya serikali katika kukuza na kuboresha miundombinu ya elimu, ili kuhakikisha watoto wa kieneo wanapata fursa bora za masomo katika mazingira salama na yenye motisha.

Kiwete aliyevalia jezi akisalia imara uwanjani huku akicheza mpira kwa ustadi akitumia magongo yake, ni mfano uhai wa matukio chanya ya elimu jumuishi. Ambapo taasisi za kielimu zinaendeleza usawa kwa kutoa fursa sawa kwa wanafunzi wenye ulemavu kushiriki michezo na kukuza vipaji vyao bila kubaguliwa.

Mwanafunzi na wafanyikazi wanaingia kwenye jengo la teknolojia la Mombasa. Ikionyesha dhamira ya taasisi hiyo katika kutoa elimu ya kitaaluma na kuendeleza ujuzi wa teknolojia kwa maendeleo ya taifa.

Kitabu cha Nyota ya Kiswahili kwa gredi ya pili ni sehemu muhimu wa kuimarisha elimu ya msingi kikilenga kuwajengea wanafunzi misingi imara ya lugha na ujuzi wa mawasiliano kwa lugha ya Kiswahili.

Mfuko uliowekwa karatasi za bango ni sehemu ya vifaa vinavyotumika katika mazingira ya kujifunzia ambapo walimu hutumia nyenzo rahisi kama hizi kuandaa maudhui ya kufundisha, kuimarisha fundishaji shuleni na kuendelesha ubunifu katika sekta ya elimu.

Mpangilio wa viti na makabati ya kuhifadhia ndani ya nyumba tulivu unaakisi mazingira ya kujifunzia ambapo serikali inaendelea kuekeza katika miundo mbinu ya shulel ili kuimarisha ubora wa elimu na kuhakikisha wanafunzi wanapata nafasi salama na rafiki wa kujifunza.

Vitabu vinaakisi juhudi za kuinua ubora wa elimu ya tehama nchini, sambamba na mtaala mpya unaolenga kuwajengea wanafunzi ujuzi wa kidijitali, kwa kushirikiana na wadau elimu chini ya usimamizi wa serikali.

Shule ya msingi kubwa iliyojengwa kwa muundo wa kisasa, inaonyesha uwekezaji wa serikali katika kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa kujenga miundo mbinu bora inayowawezesha wanafunzi kupata elimu katika mazingira salama, rafiki, na yenye kuhimiza ubora wa masomo.

Mahandishi kwenye mlango yanaashiria darasa la kiwangi fulani cha elimu. Jambo linaloonyesha mpangilio wa kimfumo katika taasisi za kielimu na kuonyesha jinsi serikali inavyosimamia utoaji wa elimu kwa kuzingatia madaraja na viwango vya kitaaluma.